Kunao ubao mweupe ambapo chini kunayo rula ambayo hutumika kuchora mistari kwenye ubao. Pia kunacho kifutio kinachotumika kufuta ubao wakati mtu ameandika. Upande wa chini kunayo vigaya ambavyo mtu hukanyaga anapotumia ubao na kunazo soketi hapo kando.